Kwenye uwanja wa kandanda kuna wachezaji watatu, mmoja amevaa nguo ya njano na wawili wamevaa nguo ya samawati. Mmoja wa rangi ya njano amepiga mpira na ukaenda juu. Nyuma yao kuna jukwaa ambao kuna mashabiki ambao wameketi na wengine wamesimama.

Watu wa jinsia tofauti wameketa kwenye viti nyeusi. Wote wamevalia barakoa. Nyuma yao kuna ukuta ambao ina maandishi ya Huduma Kenya. Mbele yao kuna meza mrefu ambayo ina aina mingi ya tarakilishi.

Kuna watu wa jinsia tofauti ambao wamekalia viti vya rangi nyeusi. Nyuma yao kuna bango ambayo imeandikwa Huduma Kenya, pia kuna watu ambao wamekalia kwenye meza mrefu ambayo iko na tarakilishi.

Mwanamke mmoja amevalia sare za jaji kando yake kuna mwanaume ambaye amevaa koti. Nyuma yao pia kuna watu waliovaa mavazi tofauti tofauti akiwemo mmoja ambaye amevaa vazi la askari.

Chumba kina watu wa jinsia tofauti ambao wamesimama. Wamevalia mavazi ya rangi nyeupe na nyeusi. Mbele yao pia kuna vitabu na microphoni .

Mchanganiko ya wanawake na wanaume wamesimama. wamesimama mbele ya jengo ambalo limeandikwa huduma kenya. Jengo hilo ni nyeupe. wameva mavazi amayo ni nyeupe na nyeusi na pia kuna rangi nyekundu katika mikono ya mavazi hayo.

Kuna mchanganyiko wa watu katika chumba. Wengi wao wameketi. Aliyeketi kwa karibu amebeba mtoto na karatasi nyeupe mkononi. Kuna mwingine pia amesimama na amevalia nguo za rangi nyeusi.

Watu wa jinsia tofauti wamesimama. Nyuma yao kuna viti vingi ambavyo ni vya rangi ya nyeusi. Kando yao pia kuna meza ambayo juu yao yamewekwa tarakilishi.

Umati wa watu wanatembea kwenye barabara wengi wao wamevaa barakoa, pia kuna bango ambalo baadhi yao wameshika mkononi ambayo inaongelea katiba katika kifungu cha mia moja hamsini na tisa.

Mashabiki wa rangi tofauti wanainua mikono juu na wakishangilia. Wengi wao wamebeba firimbi mikononi, bendera mikononi, wengine wamevalia kofia. Wengi wao wamevalia jezi aina tofauti tofauti.

Wachezaji ambao wamevalia skafu ya manjano wanatoka uwanjani, nyuma yao kuna umati wa watu, pia kuna uwanja mkubwa ambao una nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Watu watatu wamesimama kwenye umati. Wa kwanza ni mwanamke na anaongea kwenye microphone , wa pili ni mwanamume na amebeba bibilia . Nyuma ya umati kuna watu wa jinsia mbalimbali.

Watu watatu wamesimama, wa kwanza ni mwanamume, wa katikati ni mwanamke na watatu ni mwanamume, wote wamebeba picha, wa katikati amevaa vazi nyeusi na nyekundu.

Watu wa jinsia tofauti wamesimama na mbele yao kuna meza ambayo wameka vipaza sauti, simu na tarakilishi. Pia kuna kibango ambacho kimeandikwa ofisi ya jaji mkuu.

Wachezaji wa mchezo wa kandanda wa timu mbili tofauti wako kwenye uwanja wa nyasi. Wachezaji hao wanakimbilia mpira mmoja.

Wachezaji wa jinsia ya kike wamevalia sare za rangi ya samawati na soksi ya rangi nyeusi. Nyuma yao kuna viti vya rangi nyeusi, nyekundu na kijani kibichi. Pia kuna mashabiki ambao wamekalia hizo viti.

Umati wa watu wa jinsia tofauti wako kwenye barabara wengi wao wakiwa wamevalia barakoa na kofia vichwani. Mbele yao kuna walioshika bango ambalo linaongelea katiba katika fungu la mia moja hamsini na tisa.

Watu wanne wamesimama, watatu wakiwa mbele wamevaa barakoa ya rangi tofauti tofauti, wawili wao wakiwa wamesimama na kushikilia picha ndogo.

Wachezaji wanne wamevalia jezi ambayo ina bendera ya Kenya. Pia kuna mmoja ambaye amesimama nyuma yao na amebeba mipira miwili na amezieka mabegani.

Watu wa jinsia tofauti wamesimama ,wengi wao wakiwa wamevalia barakoa. Kando yao kuna meza ambayo juu yake ikona makaratasi ya rangi nyeupe.

Kuna watu wa jinsia tofauti katika chumba. Wengi wao wakiwa wameketi karibu na tarakilishi. Wengine pia wamesimama huku wameweka mikono zao juu ya meza wakibonyeza simu zao.

Watu wawili wamesimama, mmoja ni wa kiume na mwingine ni wa kike. Mbele yao kuna meza ambayo imewekwa maikrofoni, huyo wa kiume amebeba bibilia mkononi na mkono mwingine umeshikilia kitabu kwenye meza.

Wanaspoti ambao wamevalia jezi ya Kenya wako katika foleni moja mrefu na wanatazama mbele yao.

Kuna watu wawili katika chumba, wote wameketi kwenye viti. Mmoja wa jinsia ya kike, ameketi karibu na tarakilishi iliyowekwa juu ya meza mrefu ambayo ina maandishi ya Huduma Kenya. Kando ya hilo meza kuna mwenye ameketi wa jinsia ya kiume.

Mchezaji wa mpira wa kikapu amevalia sare ya rangi ya samawati. Pia kuna wengine ambao wamevalia sare ya rangi ya nyeupe. Kuna wenye mashabiki wameketi nyuma yao ambao wanatazama.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti. Mbele yake kuna kipaza sauti ya rangi nyeusi. Pia nyuma yake kuna bendera ya Kenya na maandishi tofauti.

Wachezaji wako kwenye uwanja. Wachezaji hao wanapiga makofi, wengi wa wachezaji hao wamevaa suruali ya rangi nyeusi, pia kuna mashabiki. Mashabiki hao pia wanashabikia wachezaji.

Kwenye uwanja mkubwa kuna mashabiki wengi. Wengine wao wameketi na wengine wamesimama. Katikati ya uwanja pia kumegawanywa mistari midogo midogo, pia kuna watu wanaofanya shughuli tofauti tofauti. Wengine wamesimama, wengine wanatembea na wengine wameketi.

Watu wameketi kwenye viti. Kwenye dirisha kuna makateni za rangi ya samawati. Mmoja wa hawa watu wamevaa kofia ya rangi ya samawati.

Kwenye ukumbi wa mpira kuna mashabiki walioketi na waliosimama, kuna pia waliovaa jezi ya rangi nyekundu na kuna aliyebeba bendera ya Kenya mkononi, pia kuna wanaotabasamu wakipiga makofi.

Kuna vitabu vya samawati juu ya meza. Vitabu hivyo vimegawanywa katika vikundi vidogo vidogo. Vikundi hivyo pia wamevigawanya kwa kutumia mipira midogo midogo.